Kuna masanduku tofauti tofauti ya tomato yaliyowazi, mwanaume mmoja anaonekana katika shughuli za kukaguuwa kaguuwa tomato na masanduku nyuma yake kuna wanaume wawili wanamtazama, nyuma ya wanaume hao kuna umati wa watu wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama.

Haya ni magurudumu ya gari, na yameletwa gereji ili yakaweze kusafishwa. Maji yakitiririka kwenye magurudumu haya na sabuni yakitoa povu ili kuadhimisha usafi.

Hili ni duka la maziwa ya ng'ombe. Ndani ya duka hilo kuna picha zinazoashiria na kuonyesha ng'ombe akiwa anakula nyasi na huduma zinaendeshwa kwa njia ya A.T.M.

Hili ni tangazo la biashara linalohusu utoaji wa bima. Kampuni ya bima yenyewe ni Mayfair insurance. Kuna picha ya mwanaume aliye valia miwani, anayeonekana akikokota baiskeli iliyo chini.

Hili ni tangazo ya biashara inayohusu bima ya pikipiki, imeandikwa hivi, "MOTORBIKE INSURANCE", imeonyesha jinsi mtu anaweza kujikatia bima hii, kuna ya mwaka mmoja ambayo huenda kwa 4000 na ya miezi sita ambayo huenda kwa 2500.

Hii ni sehemu ya uuzwaji magari, maarufu yadi. Kuna magari tofauti tofauti yaliyo na nembo au chapa ya Mitsubishi. Gari la kwanza ni jeupe, linalofuata ni la rangi nyekundu, na lifuatalo la rangi nyeusi.

Huu ni uwanja ambao umeegeshwa magari. Na magari ambayo yameegeshwa mahali hapa ni aina ya texi. Kando ya uwanja huu kuna miti mirefu na mifupi. Pembezoni mwa magari haya kuna njia ambayo watu huitumia ile huweza kutoa magari yao kutokana na mali hapo.

Hapa ni sokoni, na kuna wateja wamefika sokoni kwa ajili ya kununua vitu mbalimbali, wengine wakiwa wanaonunua mazulia na wengine wakiwa katika kununua nguo.

Kuna duka lililo wazi na ndani ya duka hilo, kuna magari yameegeshwa yaliyo na chapa ya Mercedes Benz. Moja wa gari hilo likiwa jeupe, magari mengine yakiwa na rangi nyeusi.

Hili ni gari aina ya TX Prado, yenye namba ya usajili KDK. Ni gari jeusi na limeegeshwa kwenye maegesho karibu na nyumbani.

Ukumbi nyuma yake Kuna mwanamke ameketi sakafuni akiwa amevalia shati jeupe suruali ya samawati na viatu vyeupe, nyuma yake kuna duka la wakala wa maziwa.

Kuna mkono wa mtu mweupe uliyopakwa rangi nyekundu kwenye kucha zake huku mkono wa mtu mweusi ukionekana kupokea ufunguo kutoka kwa mkono ule wa mtu mweupe.

Kuna watu wanaonekana wakitembea, wengine wakionekana kusimama kupata huduma fulani. Upande wa kushoto kuna magari yameegeshwa. Sehemu hii inaonekana ni sehemu ya kibiashara, inayofanya kila mtu kujishughulisha na jambo fulani.

Kuna matikiti maji yaliyo na umbo ya yai. Upande wa kulia kunaonekana kuna maembe yaliyo na rangi ya kijani kibichi. Yote haya yamewekwa mnadani.

Huu ni uwanja ambao magari yanaonekana kuegeshwa. Sehemu hii ya mbele kuna gari mbili zimeegeshwa na sehemu ya nyuma kuna magari kadhaa yameegeshwa. Katikati kuna mwanaume ambaye anaonekana kuja upande wa magari haya mawili ambayo yameegeshwa.

Hapa ni sokoni na hii ni sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya uuzaji wa makabeji, mengine yametolewa kwenye magunia na yamepangwa mafungumafungu na mengine bado yako kwenye magunia.

Hapa ni sokoni, na huu ni upande maalum inayotumiwa katika uuzaji wa nguo. Kuna njia ambayo watu hutumia kupita ili kuweza kuiona bidhaa iliyowekwa mahali hapo. Kuna mwanaume anaonekana kutembea na kuna mwengine amesimama aliyevalia ovaroli ya samawati.

Hili ni jumba kuu ambalo huenda likawa ni jumba la kibiashara, lina vyeo vya glasi. Ndani yake kuna magari yameegeshwa. Pembeni kunaonekana meza na viti, watu pia wanonekana.

Kuna duka ambalo limechorwa Airtel na upande mwingine limechorwa Mpesa. Pembeni mwa duka hilo kuna wanaume wawili wameketi kwenye benji. Mwengine kavalia kofia ya walai na mwengine kuvalia kofia ya kawaida.

Kuna vikapu ambavyo vimewekwa sakafuni vikiwa havijafunikwa, unaweza kuona kilicho ndani yake, vingine ni vya rangi nyekundu, vingine rangi nyeupe, vingine rangi ya kijani kibichi na vingine rangi ya samawati.

Haya ni magari yaliyoegeshwa inje ya jengo. Jengo lenyewe lina maandishi ubavuni mwake nayo yanasomeka hivi "CAR LOCUS 0720933004"

Hii ni sehemu ya sokoni ambayo imetengwa kwa minajili ya uuzaji wa nguo. Kuna nguo za rangi tofautitofauti. Zipo nguo zenye maua mekundu na nyeupe; zingine za rangi ya hudhurungi na nyeupe. Katikati ya nguo hizi kuna nafasi ambapo abiria wametengewa kupita wanapofanya ununuzi wa nguo hizi.

Hili ni tangazo la biashara, limefanywa na kampuni ya bima ifaamikayo kama Madison. Kwenye tangazo hili kuna mwanamke aliyepata ajali ya mkono na shingo.

Kuna mikono miwili inayoonekana kuchomoa noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi ni za kipindi cha zamani kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na nane kurudi nyuma.

Hapa ni sokoni na sehemu hii ni maalum ya uuzaji wa viatu. Kila kiatu kimewekwa mfuko ndani yake ili kiweze kufura kuwezesha mtu kuona umbo la kiatu vizuri, ili kuwezesha katika uuzaji.

Hili ni duka la rejareja na duka hili pia linatoa huduma za mpesa. Mlangoni mwa duka hili kuna makreti ya soda aina ya Coca-Cola n mbele ya duka hilo kuna meza ambayo imewekwa bidhaa mbalimbali.

Kuna gari aina ya teksi, lililo na rangi nyeupe. Nyuma yake, kuna vioo na juu ya vioo hivyo kumeandikwa, Service .

Hapa ni sokoni, na hii ni sehemu maalumu inayotumiwa kwa uuzaji wa mboga. Kuna tomato , kuna pilipili hoho, kuna dania, kuna vitunguu, na karoti.

Hizi ni noti ya pesa ya Kenya ya shilingi mia moja. Noti hizi zilitumika kipindi cha hapo nyuma. Kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na nane lilipotolewa noti mpya, noti hizi zilisitishwa kutumika.

Hapa ni dukani na nje la duka hili kuna baraza. Mwanamume ameketi kwenye baraza huku kainamisha kichwa chake kwenye meza. Nyuma yake kuna maandishi ya M-Pesa.

Hii ni pesa ya Kenya aina ya noti ya shilingi elfu moja. Katika noti hii kuna sanamu ya rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Pembeni mwa sanamu hii mna jengo maarufu la KICC.

Kuna jengo lililo na paa la mabati lenye rangi ya mangu tomato. Chini ya paa hilo kunaonekana kuna milango mitatu na madirisha mawili. Kuna maandishi ambayo yameandikwa juu ya milango hiyo, "Amani General Shop, Mangu Tomato Dairy Milk Bar."

Kuna baiskeli na kuna mkono unaoonekana kushikilia kiti cha baiskeli hiyo. Mbele yake kuna duka la Mpesa na jokofu la Coca Cola.

Hili ni tangazo la biashara kuhusu bima ya afya. Kwenye tangazo hili kuna mwanamume na mwanamke na mtoto, hii inawezekana ikawa ni mtu na mkewe pamoja na mtoto wao.

Kuna bango lililo na tangazo la biashara inayohusiana na masuala ya bima. Bango lenyewe lina maandishi yanayosomeka Life Insurance . Hii ina maana kwamba hili ni tangazo la bima ya maisha.

Kuna mikono miwili yameshika mabunda ya noti. Noti zikiwa za shilingi elfu moja moja za Kenya, huku akiwa na rubber band kuashiria kuwa anataka kuzifunga kwa pamoja.

Kuna gari aina ya matatu lililo na rangi nyeupe. Mbele ya gari hilo, kuna mlingoti uliobeba nyaya za umeme. Upande wa kushoto wa gari hilo, kunaonekana miti na lango la kuingilia mahali fulani.

Hii ni risiti inayotolewa kwa mtu anapofanya malipo kwenye cyber kuhusiana na mambo ya good conduct . Upande wa kushoto wa sheet hii kuna chapa ya umma. Upande wa kulia vile vile kuna chapa.